Mtu ambaye ameweza kuivaliya nguo ya nyekundu ni rais wa jamhuri wa Kenya ambaye ni watatu. Naye ameweza kuishika mkono au kusalmiana na mama huyu ambaye wanaonekana wakicheka. Wako katika mkutano wao kwenye mahali ambao wameweza kuenda kuifanya kazi kwenye mkutano wao. Huku nyuma kuna wakenya wengine wako wamekuja kuishabikia.

Anayekuwa katika ile hali ya kuruka katika sehemu ile mchezo wa kuruka na halafu ambazo ziketi naweza kuandika zile rekodi ambazo huyu ameweza kuiruka katika sehemu hii ili wakati wa mchezo mchezaji anaweza kupata ushindi katika sehemu hili.

Hili ni kitambulisho ambalo linaonyesha picha ya Joshua amabye yeye ni mkenya, kitambulisho hiki kinaonyesha kua Joshua huyu ni mtu ambaye ni mnyeusi, tena kifaa hiki kinaonyesha kua Joshua huyu huenda ameweza kupoteza kifaa hiki na imepatikana yeye anatafutwa na serikali kuu la Kenya.

Hawa ni wakuu wa serikalini huku wakiwa wamesimama kushika kitabu katika mkononi yao, mwanaume huyu ambaye amesimama kando ya mwanamke huku akiwa ameshika karatasi kuthibitisha kuwa kuna kitu wanaonyeshana ili waweze kuifanya na kunao bendera nyuma ya wale ambao wamesimama.

Hawa ni wachezaji wa soko ambao wako kwenye viwanja, huku wakiendelea kucheza soka yao. Nyuma Kuna mashambiki ambao wameweza kuketi huku, wakishangilia na kuwapea onyo hao waakikishe kuwa wameweza kucheza vizuri na kuweza kuipata ushindi . Wachezaji hawa ambao wamevalia nguo za tofauti tofauti ili ziweze kujumuika au kuonekana kuwa inatokeza hii mechi zingine.

Hapa ni jaji ama ni sehemu ya judiciary ambayo wakati kuna jambo au kuna kitu yeyote unataka kuiongea unaeza ukaiongea katika hio siku ,hii unadhihirisha kuwa kuna mazungumzo kati yako ili waeze kuipata ujumbe wako katika mwezi wa kwanza tarehe thelathini na moja, mwaka wa elfu mbili kumi na tano.

Naye huyu ambaye ameweza kusimama ni jaji mkuu Martha Koome akiwa ameishika tarakilishi na huku kando kuna majaji wengine wanaomzunguka. Kuonyesha kuwa wako katika ile sehemu ya kuongea au kuwaongelesha wakenya ambao huenda wameweza kuhudhuria kwenye mkutano huo.

Hawa wako katika ile ishara ya kuwa wameweza kuenda katika sehemu hio kwa kuwa wamevalia zile nguo ambazo zinafanana. Inajuuisha kuwa wako katika ile ishara ya kuonyesha kuwa wameweza kuhudhuria mkutano ambao umeweza kuelekwa au uko katika ule mtindo wa kuendelea.

Huyu ambaye ameweza kuivalia suit ni mwanasiasa wa jamhuri ya Kenya ambaye ni Raila Amolo Odinga, huku akiwa ameshika kalamu kusahihisha jina au kuandika kitu katika kitabu hicho. Naye mwanadada ambaye ameweza kumwangalia huku akifanya hivyo. Wengine hawa ambao wameweza kuketi huku wakiangalia jinsi ya kufanya kitu kwa kutumia kompyuta, kutumia Tarakilishi.

Naye huyu ambaye amesimama, ni raisi wa jamuhuri ya Kenya wa nne William Samoi Ruto huku naye kuna yule kinara ambaye ni Raila Amolo Odinga. Hao wakiwa katika ile sehemu ya kushambikia wakiwa, ni kama ni mchezo wa mguu soko au wale ambao ni wawakimbiaji.

Hawa ni wachezaji wa soka ambao wako katika ile hali ya kucheza soka. Katika sehemu hii wanaendelea na ile mpira wao ili waweze kuipata ushindi, juu yao na kuna wale wakenya ambao wameweza kuenda katika sehemu hii ili kuweza kuisaidia timu yao kupata ushindi.

Hawa ni wakenya ambao wameweza kuweka foleni ili waweze kuhudumiwa, ambao wanahudumu ni watu wa huduma kenya ambao wameweza kuitembelea kijijini ili kufanyia wananchi kazi, huku ambao wameketi ni wale ambao wamefikiwa katika foleni.

Hapa ni huduma Kenya ambapo wale wameweza kuketi chini wakiwa na tarakilishi ni wale wameweza kuajiriwa katika huduma ili kuweza kufanyia kazi wananchi. Nao hao wengine wameweza kuenda kwenye sehemu hilo ili waweze kuhudumiwa au kusaidiwa katika sehemu la huduma huku.

Wateja hawa ama wananchi hawa ambao wameweza kuiketi katika foleni katika Huduma Kenya, wanangojea ili wapate ruhusa ya kujiunga na kujieleza katika huduma hapa au huenda wanataka kuipata kitambulisho au kuipata bima ya kuonyesha kua wao ndo wakenya.

Hapa ni kortini. Jaji huyu ambaye ameshika kinasa sauti katika mkono wake huku wakiongea kuhutubia majaji wengine katika kortini hili kujumuisha kuongea jinsi ambavyo ya kufanya kesi katika kortini na kuhakikisha kua ile yote ambayo hailetani na kortini itafanywa na kwa haki na hakika.

Hapa ni huduma Kenya wale ambao wameweza kuiketi chini ni wa Kenya ambao wako katika foleni ili waweze kuipata kusaidizi katika huku huduma. Huku wengine ambao wamesimama wale wameweza kuifikia na wako tayari kuhudumia. Haba ni huduma ambayo wakati ule ulikuwa unaitaka kitu unaweza kwenda huko kuhudumia.

Hii nayo ambayo ameweza kuishika kinasa sauti ni jaji mkuu wa taifa la Kenya ambaye ni jaji, Martha Koome huku akihudumia wakenya katika sehemu hiyo au walio katika koti hiyo. Wanajumuisha kuwa ambao wamehudumia katika.

Hapa ni huduma Kenya. Kunaye huyu ambaye ameweza kuisimama huku akiangalia wemgine na kuwafunza jinsi ya kuhudumia wa Kenya katika huduma. Hawa wameweza kuvalia nguo ambazo zinafanana kumaanisha kuwa ni wafanyikazi. Hawa wameweza kuiketi chini ili aweze kuongea na huyu mwenye amesimama mbele yao.

Hawa katika ile hali ya kuweza kuhudhuria mchezo kuona mpira wako katika ile hali ya kwenda kwenye mkutano wa sheria hii wakielekea. Nao wanaweza kuonekana wakiwa katika ile hali ya utulivu wakitazama mchezo wao.

Ambaye ameweza kusimama ni rais wa jamhuri ya Kenya wa nne William Samoei Ruto. Kando yake ni Rachel Ruto. Ruto ameweza kushika bibilia hii kudhihirisha kuwa ataifanyia kazi ile kazi ya kihakika naye akizungumza na jaji huyu nao kuna wakenya wameweza kuhudhuria hafla ya kuapisha

Mwanaume huyu ambaye ameweza kuketi chini huku akishika bima hii kitabu, karatasi hiyo kudumuisha kuwa yeye ameweza kuitoa au kuipata katika huduma Kenya. Hili linadumuisha na kuonyesha kuwa wewe haujafanya kosa na hauna hati yeyote mbaya katika Kenya.

Hawa ni mashabiki wa klabu au soka fulani wa Gor Mahia, mwanadada huyu ameweza kuishika kitu kifaa hii ili kuonyesha yeye ni mchezaji au kuna pia shabiki Gor Mahia. Hawa wanaangalia soka hii ambayo huenda linaendela kuchezwa katika sehemu fulani huku wakishabikia timu yao ili iweze kupata ushindi.

Hawa ni wateja huku wakiwa wamedungulia huku wakiwa wamesimama na kuanza kuongeleshana na hao wafanyikazi ili wapate namna ya kufanya kazi au kujifunza jinsi ya kuifanyanyia wananchi kazi.

Huyu ni jaji mkuu wa Jamuhuri ya Kenya ambaye ni Martha Koome ambaye ameweza kuwa katika ile hali ya kuzugumza katika sehemu hii ambayo hueda ameweza kuhudhuria ili aweze kuzungunza kuwahutubia wakenya ambao wameweza kueda katika sehemu hiyo.

Huyu aliyekua naibu wa rais Rigathi Gachagua ambaye anaonekana kua amehudhuria au ametembelea huduma katika sehemu au katika ile ya kuonyesha jinsi wakenya wanhudhuria au jinsi kifaa hichi cha tarakilishi kinatumika katika sehemu hii.

Hawa wameweza kuenda katika sehemu hii ambao, hawa ambao wameweza kuikaa na kuivalia zile sare ambazo zimefanana, ni wale ambao wameweza kuajiriwa katika huduma ili kuifanyia wananchi kazi. Hao wameweza kuenda katika sehemu hii, ili wale wananchi ambao hawajapata kitambulisho waweze kuifanya huko.

Huo ni wale wameweza kuenda katika sehemu hii ili waweze kuishabikia timu yao ambayo huenda unaendelea kucheza. Wameweza kuwa katika ile hali ya kucheza ile timu ambayo inaimba ushirikiano wako katika ile hali ya kucheza ile waweze kupata ushirikiano.

Ambaye ameeza kusimama akiwa ameshika bibilia katika mkono wake wa kushoto, ni rais wa tatu ya jamhuri ya Kenya, Uhuru Mwigai Kenyata huku, nae nyuma yake ni jaji mkuu ambaye ameeza kuimaliza kazi yale Maraga, huku akiwa anamwonyesha jinsi anafaa kuisoma, naye kando yake ni bibi wa rais huyu.

Katikati ni jaji mkuu ya jamhuri ya Kenya Martha Koome akiwa amesimama na hao wengine wakiwa kandokando ni majaji ambao wameweza kuenda katika sehemu hio. Wameweza kuvalia zile nguo za kikazi za jaji katika sehemu hio. Wako katika ile mtindo ya kuongea wako katika hafla.

Hii ni jaji mkuu wa mara atakwenda akiwa amesimama akiwa anaongea kuitumia kipaza sauti. Hili linadhihirisha kuwa katika shughuli hilali ya kuongea au katika hilo mkutano. Anatuonyesha kuwa yeye ako katika ile ishara ya kuongelesha Wakenya ambao wameweza kuhudhurika.

Hawa wako katika ile harakati ya kumea mama huyu kifaa hicho ili aweze kuongea. Huyu naye ameweza kuketi kudhihirisha kuwa ni yule ambaye ameweza kuajiriwa katika huduma Kenya ili kuifanyia wananchi kazi, nao kina mama wameweza kuenda huko ili waweze kusaidiwa.

Hiki ni kitarakilishi ambayo kinatumika katika masehemu kadhaa kama huduma Kenya, au shuleni au mahali popote katika sehemu ya kufanyiwa kazi. Hilo linaakikisha kuwa kazi ambalo unafanya ni la kirahisi na inakupea hamu au inakusaidia katika kazi hilo, ambalo unaendelea kuifanya, ili kitarakilishi kimesaidia watu wengi kadhaa.

Huyu naye ni raus wa jamuhuri wa Kenya, Uhuru Kenyatta watatu wakiwa katika, hawa wameeza kuhuduria mkutano huku akiwa amesalimiana na waziri huyu, nyuma yao kuna ule, mawiza wa usalamba ambao wako katika ile hali yakumjunga rais, nao hawa wako katika ile mtindo ya ku, taka kuenda katika huo mku.

Hawa ni wachezaji wa miguu ambayo ni soka wakiwa katika uwanjani huu wakishabikia mchezo yao, nyuma yao kuna watu ambao wengine wanaishabikia timu hiyo ili aweze kuwaona na kuwapea hitilafu kuwa waweze kuishinda katika mchezo huo.

Hawa wameweza kwenda katika sehemu fulani ili waweze kuidhibitisha au kupeana majina na vitu kadhaa ambavyo zinaweza kuwasaidia katika kuwapea malipo ya shuleni. Naye mwanadada huyu ambaye ameweza kuivaa ile nguo ya nyeusi, anaandika majina ya mtoto huyu ili aweze kumsaidia. Kuna wengineo wameweza kupiga foleni huku wakitaka kuipata nafasi ya kupeana nao majina na vitu zao.

Hapa ni Huduma Kenya ambao wakenya huwa wanaenda huko kusaidiana, hawa wameweza kuiketi nyuma yao wakiona tarakilishi, hawa ni wale ambao wanaifanya, kazi ambao wameeza kuajiliwa katika huduma, ili kuifanyia mwananchi kazi katika Huduma Kenya.

Huku ni huduma kenya, wateja ambao wameweza kusimama huku wakijieleza huku nao wengine wameketi wakishika tarakilishi wanaonekana wakiandika na kuonekana kuwa wanaifanya kazi yao ya kuwahudumia wakenya ambao wameweza kusimama na kupata maelezo yao kikamilifu.

Hili ni chumba la huduma ambao kuna mama ambaye amesimama huku akiweza kuongelesha kuhudumia wateja ambao wameweza kuketi chini, kuna mama ambaye ameshika mtoto huku akiangalia mwenye ameweza kupiga picha, huko mbele kuna wamama wenye wako kwenye viti wameeza kuketi huku wakisaidia wateja hawa.

Hapa ni huduma huduma Kenya ambayo hawa ambao wameweza kusimama mbele yao mwingine ameketi na amesimama ni wateja ambao huwa wanasaidika katika huduma. Watu wale ambao wanaingia wanataka maelezo huwa wanaweza kuelezwa na kupewa maelezo kamilifu kutoka huku na hawa ambao wameweza kukaa na kusimama hapa mbele. Hapa ni huduma unaweza kusaidiwa katika maisha yako ya kibinafsi au afya.

Watu hawa wawili ambao ni mwanamke na mwanaume wameeza kuketi katika sehemu yao pahali pa kufanyia kazi ,ili kuwangojea wateja kuwahudumia katika huduma kenya, wameeza kuketi huku kila mtu akiwa na shughuli zake ya kufanya kazi ili kuwangojea wateja.

Hawa ni wachezaji wa mpira wa miguu. Hao wameweza kuwashikana kwenye mchezo huo. Huenda huo mchezo unataka kuanza au wameshachezwa hatim dakika kadhaa zingine za katikati. Hawa wachezaji wameweza kuwa wanazungumza jinsi wanaweza kuwa wanataka waweze kushinda katika wenye huku juu kuna wanawasaidia au kuwapea usaidiizi ili wapate ushindi.

Hawa ni watu ambao ni wengi na huenda wakakwenye stadium wakiwa huko na kwa mchezo, mkutano ya rais au mkutano yoyote ile ambayo inawapendeza. Watu hawa wanaonekana kuwa wameweza kupata au wamemaliza kazi yao katika klabu hiyo kwenye stadium hiyo na kila mtu anataka kwenda kibinafsi yake.

hawa ni wachezaji ambao wanacheza wametoka mahali kwingine kwingine sasa hawa wanaweza kusukumana iliwakitaka mpira iliwawezekushinda wachezaji hao wako na mashabiki ambao wameketi na wengine wako uko juu wameweza kusimama wanawashabikia wenzao iliwaweze kupata ushidi.

mwanaume moja ambaye ameketi huku ameshika mkono ya mwanaume moja, huku mweingine akiwa na kalamu akiandika maelezo au majina ya mwanamume huyu, mwanaume huyu ameweza kuketi huku ameshika mkono kudhihirisha kuna kitu ambacho anataka kuandika katika mikono yake, nyuma yake ni hema ambaye imejegwa na mtu ameweza kusimama akiwa ameshika hema hilo

Wanawake hawa ni wanawake wa watatu na mwanamke mmoja ambaye amekaa katikati yao. Wanawake hawa wako katika huduma Kenya kuhudumia wakenya katika Huduma Center. Wanawake hawa wako na kila mtu ako na kalamu na wako kwenye jukumu ambayo waliyowekwa huku, kufanyia kazi wananchi.

Mbele yao ni mwanamke ambaye amesimama na ameshika kipaza sauti huku wengine wamesimama kando yao. Yeye ni Martha Koome, Jaji Mkuu wa taifa la Kenya. Huku anakuwa akiongea wengine wamesimama wakiwa wameweka mikononi pamoja kwenye mbele yao.

Huyu ni Rais William Samoei Ruto ambaye anatembea katika mkono wa kulia na kushoto ni Jaji Mkuu Martha Koome ambao huenda wametoka kwenye mkutano fulani na huenda hao wanaingia katika mkutano huo. Kando yake ni mwana polisi ambaye amesimama pia. Chini hao wanatembea kwenye sakafu ambayo ni nyekundu. Na kando yao wanafuatana na watu wengi huenda wamekuwa wakiwahudumia.

Hapa ni huduma Centre, labda kuna wateja au hao wenyewe wameweza kusimama, ambao wamesimama ni wateja wanataka kusaidiwa katika huduma hili huku wengine ambao wamekaa wanaume ni watu ambao wanasaidia wateja ili wapate usaidizi katika huduma Centre.

Hapa ni huduma centre ambapo kuna mama mmoja ambae

Ni wanawake watatu ambao wako kwenye mchezoni wa kucheza mchezo wa mkono. Wawili wamevalia nguo yenye rangi ambazo zinafanana na mwingine amevalia yenye rangi ambayo ni tofauti. Haya wanacheza huku kando yao kuna wenye wanawashabikia katika mchezo huu na wako karibu na ghorofa.

Hapa huenda kuna waziri waziri wa afya ambaye ameweza kusimama na hapa kuna mtu ambaye anaonyesha wananchi jinsi ya kutumia bima yake ya afya ili kutumia katika kumvita. Hawa watu wameweza kusimama na wanadhihirisha kuwa wako na jumuiya na kuna kitu ambavyo wanaweza kuitazama wapate kuelimika.

Hawa ni watu ambao wameweza kuketi chini na wengine wamesimama kwenye laini huku wakitegea kuhudumiwa katika huduma Gpo Nairobi. Hawa ni wateja wameenda huko kupata maelezo yao kusaidiwa katika huduma. Watu hao ni akina mama wamesimama na kuketi chini.

Hawa ni wachezaji ambao wengine wanacheza polepole, Hawa ni wanawake ambao wameweza kuruka huku wengine wamevalia nguo ya nyekundu na wengine wameweza kuruka wakizuia mpira wakati ambao wanacheza.

Hii ni mchezo ambao watu wengi huenda hukicheza. Naona wanaidhisha kuwa wanacheza mchezo huu wao na wameweza kuwa mabingwa katika mchezo huu. Hao wameweza kupewa medali na wako na mpira kwenye mkono. Hao hao wachezaji wanashabikia timu yao kushinda kushinda katika mchezo huu.

Hawa ni wateja au wananchi ambao wameweza kuketi chini katika eneo la huduma huku wakiwa kwenye laini wakiongojea kufanyiwa au kusaidiwa, wengi wao wameweza kubeba karatasi kwenye mikono yao ambayo inaonyesha ambapo au mahali ambayo wanaeza kuenda.

Hawa ni wateja ambao wameweza kuketi na wengine ambao wamewafikia penye laini, wanaeza kusimama ili kupata huduma yao kwenye huduma huku. Hii ni jumba la huduma ambalo wananchi wanaenda ili kupata maelezo na kuweza kusaidiwa katika mambo ambayo huenda yakasaidiwa katika jumba la huduma.

Hawa ni watu ambao ni mashabiki wa mpira au kitu flani ambao wameweza kuvalia nguo ambaye imechorwa bendera ya Kenya na wengineo imeandikwa Kenya. Huyu ambaye amesimama mbele na kuchukua picha ili aweze kutumia au kuvaa miwani, kando yake ni watu wengi ambao wamesimama huku wakishabikia team au kitu yoyote ile ambao wanaezakumsik--wako na usaidizi kuku...

Mtu ambaye amweza ku kuipewa makrofiki, huu ameishika mikono ya mwanaume huu ni Raila Amollo Ondinga huku akidhuria wakenya katika sehemu ya, wako katika siasani au wako katika mkutano huku wakiongea na kuonyesha kuwa wao wako katika serikalini hawako katika nyuma ya serikalini huku wakiipea usaidizi serekalini zaidi.

Hapa ni huduma Kenya ambapo wateja hawa wameweza kuketi chini wakingojea wahudumiwe au waelezwe jinsi ambavyo watajumuishwa vitu zao ili waweze kuzipata namna hiyo. Hao wengine wameweza kuketi nyuma ya hao ambao wanaisubiri pia ifanyike iwe katika huduma huko.